Kifungashio aina ya chupa ambacho kinahifadhiwa kwenye boksi ndani yake ipo dawa maalumu ambayo inachanganywa na madini, ili kuwezesha kuku wa kisasa na kienyeji kukua kwa haraka.

Mwanamke ambae amefungua duka na kuuza bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile mbegu. Akiwa na tabasamu zuri wakati ambako ametoka kumuhudumia mteja alienunua kwa wingi kwaajili ya mashamba yake makubwa ya biashara.

Kifungashio aina ya boksi ambapo ndani yake zimewekwa na kuhifadhiwa dawa maalumu kwa ajili ya wanyama, na zinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo na bidhaa za ufugaji.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kinahifadiwa kwenye boksi na vyote viwili vina rangi moja ya nyekundu, nyeupe na njano. Ndani ipo dawa maalumu kwa ajili ya wanyama inayowasaidia kuendelea kuwa na afya bora na kuzaliana kwa wingi.

Ndani ya duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali kwa bei ya jumla na reja reja pia, maboksi yaliyojaa chupa ambazo ndani yake zina dawa na mbili kati ya hizo zimewekwa kwa ajili ya kuonyesha sampuli.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kina hifadhiwa kwenye boksi ili kuhakikisha dawa iliyopo ndani yake haiwezi kumwagika au kupata hewa itakayosababisha kuharibika kabla ya muda wa matumizi kuisha.

Kifungashio ambacho kipo kwenye duka, la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, na ndani yake imewekwa ambayo inatibu wanyama wa nyumbani, kama vile mbwa na paka, wakipata matatizo ya misuli au mifupa.

Kifungashio ambacho ndani yake yamehifadhiwa madini maalumu kwa ajili ya wanyama, kama vile; kondoo na mbuzi, yanayowasaidia kuwa na afya bora na hatimaye kuzaliana kwa wingi.

Vijana ambao wameajiriwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo, wakionyesha mbolea iliyowekwa kwenye mifuko katika ujazo tofautitofauti.

Kifungashio ambacho kina rangi zake nzuri: ya nyekundu, kijani, nyeupe na nyeusi; ndani yake imewekwa dawa kwa ajili ya mbwa, inayowasaidia kupata afya nzuri na kuendelea kuzaliana.

Mwanaume ambaye amevalia mavazi yake ya kazi, akionyesha mbolea aina ya samadi, aliyoikusanya na kuitengeneza kwa kutumia mbolea za wanyama kama vile; Ng’ombe, Mbuzi na Kondoo.

Kifungashio ambacho kina rangi ya njano na nyekundu, ndani yake imewekwa dawa kwa ajili ya vifaranga wa kuku, ili kuwasaidia kukua kwa haraka na kuwa kwa afya iliyo bora.

Wanaume wawili wakiwa kwenye hema, ambayo wanaitumia kuzalishia mbolea ya samadi, na sasa kwa kuwa ipo tayari, wanaikusanya eneo moja ili iwe rahisi, kuwauzia wakulima wote wanaofika.

Ndani ya duka kubwa la pembejeo za kilimo, wamesimama wauzaji pamoja na wateja, wote wamevalia barakoa kuhakikisha ya kwamba wote hawapati madhara yatokanayo na harufu kali ya dawa za kilimo.

Kifungashio ambacho kina rangi ya bluu kijani nyeupe na nyeusi ndani yake yanahifadhiwa madini kwa ajili ya vifaranga na kuku wakubwa, yanayowawezesha kukua na kupata muonekano unaovutia sokoni.

Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji, zimepangwa dukani zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, na maandishi yanayomwelekeza mtumiaji namna bora, ili hatimaye apate matokeo yaliyo sahihi.

Katika duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kilimo na ufugaji, inauzwa dawa iliyowekwa kwenye kifungashio aina ya chupa, ambayo inatibu kwa haraka homa kali iliyochanganyika na mafua.

Wafugaji ambao wamejikita katika uandaaji na uuzaji wa mbolea ya asili aina ya samadi, wakikusanya vizuri ili wateja wanavyofika waweze kuwapimia na kwenda kustawisha mazao yao.

Wakulima na wafugaji wamekuja kwenye duka kubwa ambalo linauza bidhaa nyingi za kilimo na ufugaji, ili kuweza kulipatia zile zote wanazozihitaji hasa kwa kuanza msimu mpya.

Chupa nzuri iliyosanifiwa na kutengenezwa kwa mtindo wa kisasa, ndani yake ipo bidhaa inayouzwa katika duka ambalo lina pembejeo za kilimo pamoja na bidhaa za ufugaji, na zote zinauzwa kwa bei ya rejareja.

Mbolea ya kemikali ambayo inatumika kustawishia mazao ya aina mbalimbali imewekwa kwenye ujazo wa aina tofautitofauti, ikianzia kilo kumi, ishirini na tano na hamsini.

Wanaume wawili ambao ni wafanyakazi wa duka kubwa linalouza pembejeo za kilimo na bidhaa za ufugaji wameketi pamoja katika masa ya jioni baada ya siku nzima iliyokuwa na ushindi mkubwa na sasa wanafurahia.

Moja ya kifungashio aina ya chupa, ambayo inahifadhiwa kwenye boksi lake, ina dawa maalumu kwa ajili ya wanyama, wanaofugwa nyumbani kama vile; Ng’ombe, Mbuzi au Kondoo, inaowasaidia kuwapooza homa iliyo kali.

Duka ambalo ni kubwa linalouza pembejeo na bidhaa mbalimbali za kilimo, limefunguliwa lipo wazi likiwa limesafishwa tayari kwa ajili ya wateja wote wa jumla na wa rejareja.

Wafanyakazi katika kiwanda kidogo kinachojishughulisha na uandaaji wa bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji, wakiendelea kuzifunga kwa umakini ili zisije zikaingiza hewa na kuharibika mapema.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa za kuanza kuchanuwa maua, kutoa matunda, na baadaye yakikomaa yanachumwa na kupelekwa sokoni.

Zao la biashara aina ya kahawa zimevunwa kwa wingi na kuwekwa kwenye eneo moja zikiendeela kushambuliwa na kutoa yale makapi, na zilizo bora kupelekwa kwenye mifuko na kupelekwa kiwandani.

Udongo ambao umejaa rutuba ya kutosha, na kusababisha nyanya zilizopandwa kuzaliana kwa wingi, na matunda yake ni makubwa, ambayo yakikomaa na kuiva, yatakuwa na ushindani mkubwa sokoni.

Wakulima wawili ambao wamepanda kabichi kwenye shamba kubwa wanaendelea kuzipalilia kwa kung'oa majani mengi yaliyoota ili kuzipa nafasi ya kuzaa kwa wingi.

Kijana wa kiume mchapakazi, akiendelea kuyabeba mahindi toka kwenye ghala na kuyahamishia nje, ambako yanaanikwa mpaka yatakapofikia kipimo, ambacho kinahitajika kiwandani yakiwa yamekauka vyakutosha.

Wanawake wawili ambao wamefanya kazi ya kilimo cha zao la biashara aina ya kahawa kwa miaka mingi ,wamekuja ili kuchuma baadhi zilizoanza kuiva ilikwenda kuzichakata kienyeji na kutumia kwenye familia kwa chai ya asubuhi.

Zao la nyanya zinavunwa kwa wingi shambani zikiwa bado hazijaiva vizuri, ili kuhakikisha safari ndefu ya kuelekea kiwandani hazitafika zikiwa zimeharibika tayari.

Wakulima ambao wamepanda zao la biashara aina ya maembe ambayo ni miti yenye mbegu fupi, sasa wanaendelea kuyachuma baadhi ambayo yako tayari yamekomaa ili kuyapeleka sokoni.

Mwanaume mkulima ambaye amepanda zao la biashara la aina ya nyanya kwenye shamba kubwa na sasa anapita na chombo ili kuzichuma zile ambazo zimenzava ili kwenda kuzitumia yeye, familia na majirani.

Wakulima ambao wanaojishughulisha na zao la biashara aina ya mahindi, wanayavuna yakiwa mabichi ili kwenda kuyauza kwa wajasiliamali wadogo, hasa wale wanayoyachoma kando ya barabara.

Zao la biashara aina ya nyanya zimestawi kwa wingi kwenye shamb, ambalo limewekewa mbolea ya kutosha na kumwagiliwa kwa wingi na sasa zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima wengi ambao wameajiriwa kwenye shamba linalovunwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, ili kuvichimba toka kwenye ardhi na baadae kuvipakia kwenye mifuko.

Mkulima ambaye amejikita kwenye mazao ya biashara, anazivuna nyanya kwa wingi nakuziweka kando ya barabara ya vumbi iliiwe rahisi usafiri ukifika kuzipakia nakuanza safari ya kwenda sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wamezivuna kwa wingi shambani kuzikusanya eneo moja na sasa wanazichambua zile ambazo zimeharibika ili kuhakikisha wanavyozipeleka kiwandani hazikataliwi kununuliwa.

Wakulima wamejaa kwenye shamba ambalo limepandwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakiendelea kuvichimba kutoka kwene ardhi, ili baadae kuvisafisha, kuweka kwene magunia na kupeleka sokoni.

Wanawake wajasiriamali, wachapakazi na wanaojituma, wengine wamebeba watoto mgongoni wakiendelea kuvuna viazi mviringo shambani, ili kujipatia ujira wao jioni.

Eneo la kijijini, wananchi wamevuna zao la biashara aina ya kahawa kwa wingi, na sasa wanamsubiri mwekezaji ili afike kuzichukua na kupeleka kiwandani.

Mwanaume mkulima aliyepanda zao la papai ambayo ni mbegu fupi na sasa anayakagua matunda, ambayo ni makubwa kabla hayajakomaa na kuanza kuiva.

Mwanamke ambaye anajituma na anafanya kazi kwa bidii kwenye shamba ambalo amepanda mahindi na sasa, anayavuna yakiwa mabichi kuyapeleka sokoni na kuyauza kwa wajasiriamali wadogowadogo.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye udongo, uliyojaa rutuba ya kutosha na kusababisha kuzaliana matunda makubwa ambayo yana mvuto kwa kila mteja.

Shamba ambalo limejaa miti ya aina tofautitofauti, ikiwemo mapapai na ndizi ambavyo vyote viko kwenye hatua ya kichanua maua, na baadae kutoa matunda.

Kijana mchapakazi mwenye nguvu na anayejituma kwa bidii, anavuna mahindi aliyoyalima kwenye shamba kubwa yakiwa mabichi ili kuyapeleka sokoni na kuwauzia wakina mama wajasiriamali ambao wanakwenda kuyachemsha na kutembeza mtaani.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta, tayari mimea imepandwa. Na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba yamewekwa kwenye ardhi ili kuhakikisha kunakuwa na ustawi mzuri na wakulima wanapata faida.

Migomba mengi imepandwa kwenye shamba tayari inamwagiliwa na kuwekewa mbolea, ili ndizi zitakapozaliana kwa wingi na kukomaa ziweze kupelekwa sokoni na wakulima kujipatia kipato cha kujikimu na maisha.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vimevunwa kwa wingi shambani na kuwekwa kwenye mifuko, huku mnunuzi akisubiriwa kutoka mjini ili aweze kulipia na kuanza safari ya kuelekea kiwandani.

Kijana wa kiume ambaye anajituma na kufanya kazi kwa bidii, kwenye sekta ya kilimo ambako anaendelea kulima zao la biashara aina ya nyanya, akiwa na furaha tele wakati ambao unakaribia msimu wa mavuno.

Wanawake wawili wajasiriamali wamebeba matenga ambayo wameweka mboga za majani ndani yake, ili kuanza safari ya kupita mtaani na kuziuza ili baadae kujipatia kipato cha kujikimu wao na familia.

Mkulima wa zao la biashara la mahindi, ameyavuna shambani na sasa ameyaweka kwenye mifuko ili kuhakikisha inakua vizuri wakati ambao gari inayoyasafirisha kwenda sokoni imeegeshwa pembeni.

Biashara aina ya nanasi imelimwa kwa wingi shambani na yanakaribia kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni ambapo yanauzwa kwa wateja wa rejareja hasa wenye magenge wanaokwenda kuyakata na kuuza kwa vipande.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nanasi akiwa ameyashika mawili makubwa yaliyostawi vizuri kutokana na vile ambavyo aliwekeza kwa fedha zake nyingi kwenye kuhudumia, kumwagilia na mbolea.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa ambalo limepandwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakiendelea kuvichimba toka kwenye ardhi ili baadae kuvisafirisha na kuvipeleka kwenye soko lililoko mjini.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi, wamezivuna na sasa wazipanga kwenye chumba kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na hatimaye watafunika juu, ili kuhakikisha zinaiva vizuri na kuziuza zikwa mbivu.

Wakulima baada ya kuvichimba viazi na kuvikusanya sehemu moja sasa wanavichambua vile ambavyo ni bora zaidi, ili kuviweka kwenye mifuko na kuviweka kuvipeleka sokoni ili kuviuza kwa wateja wa jumla.

Watu wawili wapo katikati ya shamba kubwa lililopandwa chai, wakiendelea kuyachuma majani yake na kuyaweka kwenye vyombo walivyo vining'iniza migongoni, na baadae yanachukuliwa na kupelekwa kiwandani.

Mwanaume mzee ambaye amekuwa akifanya kazi ya kilimo cha zao la biashara aina ya kahawa kwa miaka mingi, amekuja na anaendelea kuzichuma baadhi ambazo zimeanza kuiva, ili kwenda kuzichakata na kuzitumia yeye na familia.

Kijana wa kiume akipita kwenye shamba kubwa alilopanda mboga za majani, ili kuzikagua endapo zinashambuliwa na wadudu na kwenda kununua dawa, kupiga, na baadaye kujihakikishia mavuno mengi.

Mwanaume mchapakazi, mwenye nguvu na anaejituma kwa bidii, ameketi akiwa ameziegemea mboga aina ya kabichi ambazo amezivuna kwa wa wingi baada ya kujitoa kwa hali na mali zake.

Zao biashara aina ya vitunguu maji, vinavunwa kwa wingi shambani, ambavyo kwa kawaida huwa vinatumika kama kiungo muhimu kwenye chakula, ili kuleta harufu na ladha nzuri.

Shamba kubwa limepandwa migomba ambayo ni mbegu refu, ikiendelea kustawi vizuri kutokana na mbolea ya samadi inayowekwa na umwagiliaji, ambao unatumia mfumo wa kisasa wa mabomba.

Zao la biashara aina ya nyanya zinavunwa kwa wingi shambani zimekusanywa eneo moja, ili kuwa rahisi kuziweka katika maboksi na safari ya kuelekea sokoni iweze kuanza.

Migomba michache ya ndizi iliyopandwa kando ya nyumba na pembeni ya bustani ndogo, yenye majani ya kijani kibichi na tayari imetoa ndizi zikisubiriwa kukomaa kuvunwa kwa ajili ya familia.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vinavunwa kwa wingi shambani vikiwa na ukubwa wenye uzito na utakaoleta ushindani mkubwa sokoni kutokana na vile ambavyo mkulima aliwekeza mali nyingi kununua mbolea nzuri.

Mwanaume mkulima za zao la biashara aina ya nyanya amebeba chombo mikononi mwake akipita katikati ya mimea hii ili kuweza kuzichuma ambazo zimeanza kuiva na kuwauzia majirani zake.

Kijana wa kiume ambaye amejikita kwenye sekta ya kilimo moja kwa moja, amelima zao la biashara aina ya nyanya, na sasa anapita akiwa na chombo, ili kuzichuma zilizoanza kuiva na kuzipeleka kwenye soko lilipo kando ya kijiji anachoishi.

Shamba kubwa ambalo udongo wake umejaa utajiri mkubwa wa rutuba tayari vinavumwa viazi mviringo ambavyo ni zao la biashara ili kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja wote wa reja reja.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, migomba ikiwa imezaliana kwa wingi na sasa amezifunga ili kuhakikisha miale mikali ya jua haizipigi na kubadilika rangi.

Mkulima ambaye amepanda zao la biashara aina ya nyanya kwenye viruba vilivyojazwa udongo ambao hujachanganywa na mbolea ya samadi, na matokeo yake matunda ni madogo na yasiyokuwa na ushindani sokoni.

Mwanamke ambaye amesimama imara, amevalia mavazi yanayomkinga na baridi kali eneo la kijijini, ameshikilia chombo alichotoka kuzichuma baadhi ya kahawa zilizoanza kuiva na kukomaa, ili kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji na kujipatia bidhaa atakayetumia yeye na familia.

Wakulima wakivuna zao la biashara aina ya mahindi baada ya kukata miti yake na kuyamenya kwenye maganda, sasa wanayakusanya eneo moja ili kuyabeba na kwenda kuyaanika ili viwafikie kukakuka vya kutosha na kupeleka mashine kusaga.

Migomba imepandwa kando ya nyumba ya mtu na sasa ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, wakiendelea kumwagilia na kuweka mbolea ili ndizi itakapokuwa imekua na kukomaa itumike kwa ajili ya familia na majirani.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, mkulima amechuchuma akaendelea kuvuna baadhi, ili kujionea ikiwa vimekomaa vya kutosha na kuanza kuvuna.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa kwa wingi shambani, ambazo kwa kawaida zinatumika kupikia chakula hasa mchuzi wa nyama au wa samaki.

Vitunguu maji vinalimwa, na sasa vinavunwa kwa wingi shambani, vikichimbwa kutoka kwenye ardhi, kusafishwa, na baadae safari ya kuelekea sokoni iweze kuanza.

Zao la biashara aina ya parachichi zimevunwa kwa wingi na kuwekwa kwenye maboksi yenye rangi ya blue kabla ya kuanza safari ambapo yanakwenda kuuzwa kwa wateja wa rejareja ambao wanakwenda kuchonga vizuri kukata kata na kuuza kwenye sahani kama matunda

Zao la biashara aina ya tikiti maji limepandwa kwenye ardhi, majani yake yakitambaa mpaka kwenye njia ambayo ni ya vumbi wakati ambao yanatarajia kukomaa na kuvunwa.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye viriba vyeusi vilivyojazwa udongo na kuwekwa ndani ya hema, na sasa zimeanza kuota na miche yake inaendelea kutunzwa kwa umakini mpaka itakapokomaa na kuhamishiwa kwenye shamba kubwa.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimevunwa kwa wingi na kuwekwa kwenye maboksi, tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni na kuuziwa wateja wa jumla, ambao nao wanakwenda kuzipeleka kiwandani.

Kando ya nyumba ambayo imejaa watu wengi wanaofurahia maisha yao mazuri, migomba imepandwa ikiendelea kustawi inakaribia wakati ambao inachanua maua na kuzaa matunda.

Mbegu za mimea mbalimbali zimepandwa kwenye vitalu, ambapo zimeota na sasa zinaendelea kustawi kwa wingi ili baadae mkulima aweze kutoa miche yake na kuuza kwa watu wengine.

Shamba kubwa ambalo linapatikana maeneo ya vijijini, zinavunwa kwa wingi karoti na kuwekwa kwenye vifungashio vikubwa vya maboksi yenye rangi nyekundu, kijani na bluu kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimepandwa kwa wingi shambani, ambapo vikikomaa huwa vinatumika kama kiungo muhimu sana kwenye chakula, ili kulifanya kuwa na ladha nzuri.

Eneo maalumu ambalo wakulima wamelitenga hutumika kwa kupandia vitalu vya mimea tofautitofauti, na sasa miche imestawi kwa wingi kutokana na vile ambavyo inatunzwa na kumwagiliwa mara kwa mara.

Mbegu za mboga za majani aina ya maboga, zimepandwa kwa wingi na sasa zimeota, miche yake ikiwa kwenye hatua za awali kabisa kabla ya kuchanua na baadae kutoa matunda.

Zao la biashara aina ya tikitimaji zinavunwa kwa wingi shambani, na hatimaye kuuziwa wateja rejareja wanaokwenda kuyakata, na kuweka kwenye magenge yao na kuuza kwa vipande.

Vijana wa kiume wachapakazi, ambao wanajishughulisha na kilimo pembezoni mwa mji, wanaendelea kuyafukia mashimo kwa kutumia jembe la mkono baada ya trekta kumaliza kulima.

Kijana wa kiume ambae ametoka kuyamemaliza masomo yake ya elimu ya vyuo vikuu. Ameamua kujikita katika kilimo cha biashara, na kwenye shamba kubwa amezipanda mboga za majani na zinaendelea kustawi kwa wingi.

Mimea ambayo inazaa matunda ya pilipili Kali, imepandwa kwenye mistari katika shamba, ambalo udongo wake unarutuba ya kutosha, na tayari mabomba ya umwagiliaji yamewekwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mbegu fupi za papai, zikiwa zimejaa na hazijazaa matunda mengi, kutokana na vile ambavyo hazijamwagiliwa kwa usahihi, wala kuwekewa mbolea ya kisasa.

Mwanaume ambaye yupo katikati ya shamba kubwa, anayetumia moja ya mashine ya kilimo ili kupiga matuta, huku akiwa hajavaa viatu miguuni, hivyo kuhatarisha afya ambapo anaweza kung'atwa na wadudu waliopo kwenye ardhi.

Moja ya mashine ambazo zinatumika katika kilimo cha kisasa, ikiwa katika shamba kubwa ili kuchimba na kutengeneza tuta ambalo litasiwa mbegu za aina tofautitofauti, na baadae miche yake kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kwenye mashamba makubwa ya mazao ya biashara aina ya trekta yenye rangi ya kijani na nyeusi, ikiendelea kulima na kuandaa ili baadaye wakulima waweze kuendelea kuzisia mbegu.

Mashine za aina tofauti tofauti za kisasa, ambazo zimeingizwa ndani ya nchi kwa ajili ya kuwasaidia wakulima, kurahisisha kazi kubwa wanayoifanya na hatimaye kujipatia faida ya kutosha.

Mwanaume ambaye amebobea kwenye maswala ya kulima mashamba makubwa hasa ya mazao ya biashara, yupo juu ya trekta akiendelea na kazi yake aliyoifanya kwa miaka mingi ili baadae kuwapatia wakulima nafasi ya kuendelea na shughuli zao.

Hema iliyotengenezwa, kujengwa na kuezekwa kwa mtindo wa kisasa, ndani yake zimepandwa mimea za aina tofautitofauti ikiendelea kustawi vizuri na kuchipua kutokana na vile ambavyo inatuzwa na kumwagiliwa vizuri.

Katikati ya shamba imeegeshwa moja ya mashine chakavu ambayo inatumika kwenye kilimo, ili kumrahisishia mkulima kukata majani na baadaye kuweza kulima.

Mashine mbili ambazo ni za kisasa na zinatumika kwenye kilimo, na kuweza kupanda mimea tofautitofauti inayotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho bila udongo, na sasa imestawi ikikaribia kukomaa na kuvunwa.

Mwanaume ambae ni mkulima wa miaka mingi akiwa amevalia viatu maalumu vinavyomkinga miguu yake, isipate ubaridi mkali toka kwenye ardhi na kumletea magonjwa wakati ambapo anaendelea kuchimba mashimo ya kuweka mabomba ya maji katika shamba lake.

Mwanaume ambaye anaiendesha moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, yenye matairi na chombo cha kukatia majani mbele, ili kuhakikisha nyasi zote zinakatwa, na kuliacha shamba tayari kulimwa.

Shamba kubwa, ambalo tayari limelimwa kwa kutumia trekta na sasa mkulima akiwa amevalia mavazi ya kazi, anapita na mashine nyingine ili kuhakikisha anasawazisha udongo vizuri.

Asubuhi na mapema wakati jua ndio linaanza kuchomoza kutokea upande wa mashariki, trekta limefika kwenye shamba kubwa, ili kuanza kulima, na baadaye kumaliza kazi kabla hakujakuwa na jua kali.

Mashine ya kisasa ambayo imetengenezwa ili kumpa mkulima ahuweni ya kutumia nguvu kubwa na kupata matokeo kidogo, na tayari mimea imepandwa, inaendelea kustawi kwa wingi.

Katikati ya shamba kubwa ambalo limejaa majani, mashine kwa ajili ya kilimo cha kisasa aina ya trekta amefika , ili kuanza kulima na badae wakulima kuendelea na shughuli za kusia mbegu.

Mboga za majani aina ya spinachi, zimepandwa kwa wingi ndani ya hema, zimestawi vizuri na zinashauliwa na wataalamu wa afya, kutumika katika angalau mlo mmoja kwa siku.

Kwa kutumia mashine za kisasa kwa ajili ya kilimo mkulima amezipanda mboga za majani na zimestawi kwa wingi, akizisubiria ziweze kukomaa na kuzichuma kupeleka kiwandani.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kuandaa shamba kwa ajili ya wakulima kusia mbegu, aina ya trekta imefika tayari meno yake yameingia ndani ya ardhi, ili kuhakikisha udongo unatifuka wa kutosha, na wakulima waendelee na kazi zao.

Moja ya mashine za kisasa zinazotumika kwenye kilimo, ikiendelea kulima katika maeneo machache ambayo hayafikiki kirahisi kwa kutumia trekta ili mkulima aweze kuzisiha mbegu.

Mwanaume ambaye amebobea na ana uzoefu wa kutosha wa shuguli za kulima kwa kutumia moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta yupo katikati ya shamba kubwa akiendelea kuifanya kazi hiyo.

Moja ya gari kubwa ambayo, imeegeshwa kando ya barabara ya vumbi inayotumika kubeba malighafi za aina mbalimbali ambazo zinatumika kujenga kwa kutumia kiwango cha lami.

Mwanamume mkulima aliyevalia mavazi ya kazi, pamoja na viatu maalumu vinavyomkinga na madhara yanayotokana na wadudu walioko kwenye ardhi, wakati akiiendesha mashine maalumu kwa ajili ya kuchimba mashimo.

Katikati ya shamba kubwa mashine ambayo inaitwa trekta, inaendelea na kazi ya kulima na baadae kusawazisha udongo vizuri, ili wakulima waweze kuendelea na shughuri zao za kujipatia kipato.

Mashine za kisasa ambazo zimeingizwa ndani ya nchi, ili kumrahisishia mkulima katika shughuli za kilimo , zimepandwa mimea na imestawi kwa wingi.

Mashine ambazo zimetenegezwa kwa mtindo wa kisasa, ili kumsaidia mkulima na kumrahisishia kazi kubwa ya kilimo. Tayari mimea imepandwa na imestawi kwa wingi zaidi.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwenye kilimo ili kurahisisha mkulima na kumuondolea kazi kubwa ya kumwaga jasho kwa wingi, imewekwa mimea tofautitofauti na imestawi kwa wingi.

Chombo ambacho kinatumika kufugia samaki wa urembo wa nyumbani kimejazwa maji na wanaendelea kuogelea wakiwa na rangi nzuri ya pinki, huku yakiwa yamechanganywa na dawa na virutubisho pamoja na chakula.

Kando ya bwawa ambalo linatumika kufugia samaki yameegeshwa magari yaliyotoka mjini, ili kuja kuzifuata baada ya kuvunwa na kwenda kuziuza kwenye masoko makubwa.

Bwawa ambalo linatumika kufugia samaki wakiwa wamejaa kwa kuelea juu ya maji, wakati ambapo sumu iliwekwa na kusababisha wengi wao kuathirika.

Bwawa ambalo limechimbwa katikati ya shamba na kuwekwa virutubisho, madini na vyakula kwa ajili ya samaki wanaofugwa ndani yake ili kuhakikisha wakati wa kuwavua ukifika wawe na ukubwa unaohitajika sokoni.

Bwawa kubwa ambalo limejengwa na ndani yake kuwekwa samaki ili waweze kukua vizuri, na hatimaye wakishafikia wakati wa kuvuliwa waweze kuuzwa kwa majirani waliowazunguka.

Bwawa dogo ambalo limechimbwa kando ya nyumba na kuwekwa mfuko wa nailoni ndani yake na baadae, kujazwa maji tayari samaki wamehifadhiwa wakiwekewa virutubisho mbalimbali viwasaidie kukua kwa haraka.

Zao la biashara la mahindi lishe yanavunwa kwa wingi shambani na kuwekwa ndani ya mifuko, ambapo yanauzwa na kuchanganywa na nafaka nyinyine, kama vile ulezi na kupatikana uji kwa ajili ya watoto na wagonjwa.

Mfereji wenye maji mengi ambayo yanatiririka kwa kasi, yakitokea nyanda za juu mlimani yanaelekea maeneo ya mabondeni ambapo wakulima wanayatumia kuzalisha chuki.

Eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya upandaji wa vitalu wa mimea tofautitofauti, kama vile maua, miti, ambayo miche yake ikikomaa inavunwa na kwenda kupandwa kwenye misitu.

Kando ya msitu mkubwa lipo eneo lililotengwa rasmi kwa ajili ya kupanda vitalu vinavyohusiana na miche ya miti tofauti tofauti, ili pindi itakapokomaa kuweza kung'olewa na kupelekwa kupandwa.

Ndani ya msitu mkubwa, mti uliosimama ukiwa na matawi mengi yaliyotoka na kutawanyika pande kuu nne za dunia, ikiwa na majani ya kutosha kutokana na mvua zilizotoka kunyesha.

Wanawake kwa wanaume ambao wamejitolea, kuhakikisha jamii inapata hewa safi, wanaendelea kupanda vitalu vya miti tofautitofauti, na miche ikishakomaa, wanapita mtaani na kuipanda

Kati kati ya msitu uilo jaa uwoto wa asili kama vile majani mengi Ilio tambaa pamoja na miti limepita daraja kwa kutembea kwa miguu ambayo imetengenezwa kwa kutumia matawi ya miti. Huku kukiwa barato kutembea wakati wa usiku kutokana na giza nene linalo sababishwa na msitu.

Eneo lenye msitu ambao umechanua na kustawi kwa wingi kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha huku katikati kukiwa na eneo la asili ambalo maji yametuama na kwa kawaida huwa hayakauki.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa, mkulima amepanda mimea ya aina mbili ambazo ni mbegu za majani, na sasa mbogamboga zimekomaa vizuri na zinakaribia kuvunwa kupelekwa sokoni.

Mabomba meupe, ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo, ila maji yaliyochanganywa na virutubisho, na tayari mimea imepandwa, imeota na inaendelea kustawi.

Mboga za majani za aina tofautitofauti zimepandwa kwenye mashine za kisasa, zinazotumia maji yaliyochanganywa na virutubisho na matokeo yake zimestawi na kunawiri kwa wingi.

Mabomba ambayo ni mashine za kisasa, zinatumika katika kilimo na tayari kuna mimea imepandwa na imestawi vizuri kutokana na maji ynayotumika yaliyochanganywa na virutubisho.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo katika chombo chenye rangi ya njano na nyeusi na zinakaribia kukomaa kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya familia.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo, ambazo zinashauriwa na wataalamu wa afya kutumika kwa wingi hasa kwa wtoto waliopungua uzito.

Kifaa maalumu ambacho kinatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji yaliyochanganywa na virutubisho bila udongo, tayari mkulima amepanda mboga za majani pamoja na maua ambavyo vyote vimestawi kwa wingi.

Eneo la nje katika ardhi ambayo ipo tambarare, yamewekwa mabomba maalumu ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa, na juu yake tayari mimea imepandwa ikiendelea kustawi vizuri.

Kwa kutumia kilimo cha cha kisasa chainizi ambazi ni moja wapo ya mboga za majani zinazopendwa sana mjini zimepandwa na zinaendelea kustawi vizuri, zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Mboga za majani aina ya chainizi zinazosifika na kushauliwa kuliwa katika mlo moja kwa siku, zimepandwa kwa wingi kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke ake bila udongo.

Mimea ambayo imepandwa kwakutumia kilimo cha kisasa kinacho tegemea maji pekeake yaliyo changanywa na virutubisho hivyo, kusababisha mizizi kuwa mirefu sana na mimea ya juu kuwa ime stawi zaidi.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho kwa kawaida kinategemea maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, mimea imepandwa kwenye mabomba na sasa inastawi kwa wingi.

Muonekano wa chini wa mimea ambayo imepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho bila udongo, mizizi yake ikiwa imerefuka sana kwenda chini.

Moja ya mmea ambao umepandwa kwenye mabomba, yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa, kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho, na hivyo kufanya kustawi kwa wingi na kukaribia kukomaa.

Mimea ambayo imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho, imestawi na majani yake yanasubiriwa yakomae, yachumwe, kwa ajili ya kutengeneza dawa ya asili.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, ambayo inategemea maji bila udongo na imestawi vizuri ikikaribia kukomaa na kuvunwa.

Mboga za majani zimepandwa kwenye vyombo ambavyo vinatumika kufanyia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji yenye virutubisho maalumu na vilivyofanya viweze kustawi kwa wingi.

Mwanaume mchapakazi aliyejikita kwenye sekta ya kilimo, na sasa ameamua kutumia njia ya kisasa ya kupanda mazao kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho bila udongo, na mimea yake inaendelea kustawi vizuri.

Mwanaume ambaye anajishughulisha na upandaji wa bustani ndogondogo kwa ajili yake na jamii iliyo mzunguka, amepanda mboga za majani kwa kutumia kilimo cha kisasa na baada ya kuzichuma kwa mara kadhaa, anaendelea kuzitunza ili aendelee kufaidika.

Ndani ya hema kubwa ambayo imesanifiwa kujengwa na kuezekwa kwa mtindo wa kisasa mimea mbalimbali imepandwa ndani yake, huku mwanaume mkulima akipita na kukagua ilikujiridhisha kwamba mavuno yatakuwa ni mengi.

Zizi kubwa kwa ajili ya ng'ombe, likiwa limetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma. Wamejaa eneo ambalo wanaendelea kula majani, ili kuhakikisha wanashiba na baadaye kutoa maziwa ya kutosha.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani aina ya kabichi, zikiwa kwenye hatua za kati baada yakutoa mazao, ilikuelekea wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mwanaume mkulima akiwa eneo la kijijini kwenye shamba lake, amevalia mavazi yanayo mkinga na baridi na viatu maalumu ambavyo anavitumia kutembelea kwenye shamba alilopanda mahindi, akiyakagua kwa makini wakati ambao yanakaribia kuchanua maua.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwa wingi ndani ya hema zimefungwa kwenye miti, zikisubiriwa sasa kuchanua maua kutoa matunda na hatimaye msimu wa mavuno kufika.

Ndani ya banda ambako wanafugwa vifaranga wadogo, ambao ndio wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine. Vyombo visafi vya chakula vimewekwa ili kuhakikisha wanakula kwa wingi na kutokupata madhara ya maambukizi yoyote ya magonjwa.

Ndani ya hema ya kisasa, imepandwa mimea ya aina tofautitofauti, ambayo imefunikwa ili kuhakikisha miale mikali ya jua haifikii na kuunguza mizizi yake kabla ya kukomaa.

Ndani ya hema iliyosanifiwa, kujengwa na kuezekwa kwa mtindo wa kisasa. Mimea mbalimbali imepandwa ndani yake, huku ikiachwa nafasi ya watembea kwa miguu katikati, ili kutokuruhusu kukanyaga mimea na kupata hasara.

Hema ambayo imejengwa vizuri na kuezekwa, ikiwa imefunikwa pande zote, tayari mimea imepandwa ndani yake. Huku ikiwa imeachwa njia ya wapita miguu ili kuwawezesha kuhudumia, kuweka mbolea, kupalilia au kumwagilia.

Zao adimu la uyoga umepandwa na umestawi kwa wingi ukiendelea kutunzwa, ili hatimaye utakapokomaa vizuri kuvunwa na kwenda kuuzwa katika masoko makubwa ambako gharama yake inakuwa ni ya juu.

Ng'ombe wengi ambao wanafugwa nyumbani, wamejaa ndani ya zizi wakiendelea kula, malisho ambayo wamewekewa kwa asubuhi, ili kuhakikisha inapofika jioni, wanaotoa maziwa ya kutosha.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vinavuma kwa wingi shambani vikiwa na ukubwa, ambao utaleta ushindani mkubwa sokoni kutokana na vile ambavyo mkulima amevihudumia vizuri.

Nguruwengi wamejaa ndani ya banda wanaofugwa, wakiwa na afya nzuri wakikaribia kuuzwa kwenda kuchinjwa na hatimaye nyama yake kutumika kwenye migahawa, na hata kwenye hoteli ambazo ni kubwa.

Banda kubwa la kuku wa kisasa ambalo limejengwa kwa kutumia malighafi za mbao, wamejaa kwa wingi wakiendelea kula chakula kilichochanganywa na madini ya aina tofautitofauti, kuhakikisha wanapata ukubwa unaohitajika sokoni.

Zao la biashara aina ya kabichi, zimepandwa shambani katika matuta yaliyonyoshwa vizuri, zipo katika hatua ya kati kabla ya kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kuuzwa sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zimezaa matunda makubwa kwa wingi kutokana na udongo ambao umejaa rutuba wa kutosha na umwagiliaji wa kutumia mfumo wa kisasa.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha mazao mengi ya viwandani; ametengeneza hema kubwa na kupanda mimea ndani yake, na sasa anapita ili kuweza kuikagua na kujiridhisha baada ya kufanya kazi ngumu na kwa kutwa nzima.

Kijana wa kiume ambaye anajishughulisha na kilimo cha zao la biashara aina ya nyanya, amezifunga kwenye miti mizuri aliyoiweka kwa juu akisubiria ziweze kukomaa, kuvuna na kuzipeleka sokoni.

Mahema ambayo yamesanifiwa na kutengenezwa na kuwekewa paa zuri kwa mtindo wa kisasa, huku sehemu ndogo ikiachwa kwa wale ambao wanafanyakazi waweze kuingia na kutoka; wakati wakimwagilia, kupalilila au kuweka mbolea mimea iliyopo ndani yake.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kutengeneza matuta yenye umbo la mstatiri, tayari maharage yameota yanastawi kwa wingi wakati ambapo wanaendelea kuyapalilia kwa kung'oa majani.

Wanawake wawili waliovalia mavazi yaliyofanana wakiendelea kuvuna maua ambayo yamepandwa vizuri ili kwenda kuyatumia kwenye sherehe iliyoandaliwa na baadae kuyaacha yachipue kwa mara nyingine.

Shamba kubwa ambalo limelimwa kwa kutumia mashine ya trekta limepandwa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zipo kwenye hatua za mwanzoni kabla ya kukomaa kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea ya chai, ikiwa imestawi kwa wingi huku katikati imeachwa njia ya watembea kwa miguu, ili kuwasaidia kupita na kuzichuma.

Shamba ambalo limelimwa na udongo wake kuchanganywa na mbolea aina ya samadi na baadae mboga za majani aina ya kabichi kupandwa, na matokeo yake zimestawi kwa wingi na zina ukubwa wenye ushindani sokoni.

Ndani ya hema ambayo imetengenezwa na kuezekwa kwa mtindo wa kisasa, usafi wake ni wa hali ya juu na mimea imepandwa ikiendelea kustawi vizuri na wakulima wana matarajio makubwa.

Katikati ya shamba ambalo udongo wake umejaa ukame wa kutosha tayari mtaro umechimbwa, ili kuhakikisha bomba la umwagiliaji linawekwa na mazao yaweze kustawi kwa wingi.

Mkulima mwenye shamba kubwa ameweka visehemu toauti tofauti ambavyo vyote ameweka mabomba kwa ajili ya kumwagilia vitalu, mbegu ambazo tayari ameshazipanda ziweze kustawi na kutoa miche iliyobora.

Katika shamba kubwa, mkulima ametenga eneo dogo na kulitengeneza vizuri ili kuweza kulitumia kama kitalu kwa kusia mbegu za aina tofautitofauti.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, umefungwa kwenye shamba kubwa ambalo limepandwa mbogamboga na nyanya, na tayari zinakaribia wakati wa kuzaa matunda na kueleka majira ya mavuno.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na udongo wake kusawazishwa vizuri, matuta yaliyopigwa yanaingizwa maji kwa kutumia mabomba ya kisasa ili kuhakikisha mbegu zilizosiwa zinaota vizuri.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba yanayowekwa chini ya ardhi, yanaendelea kutumika kwenye shamba kubwa ambalo tayari limepandwa mimea na ikiendelea kustawi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umefungwa kwenye shamba kubwa ambalo limepandwa mimea ya aina tofauti, na kutokana na vile ambavyo ina unyevunyevu mchana na usiku imeendelea kustawi kwa wingi.

Mtaalamu wa maswala ya mfumo mpya wa umwagiliaji, amefika kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara ili kumsaidia mkulima kuchimba na kuyaweka mabomba maalumu ya umwagiliaji kwenye ardhi.

Shamba ambalo limelimwa na kutengenezwa matuta kwa mtindo wa kisasa na kutokana na mfumo wa maji uliowekwa, yamezaliana matunda mengi kwa wingi na mkulima kujipatia faida.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mbegu kwenye mistari iliyonyooka, na sasa mkulima ameweka mfumo wa kisasa wa umwagiliaji na mabomba yanazunguka yakimwaga maji kila mahali ili kuhakikisha miche yote inapata maji.

Katika shamba kubwa limepigwa tuta ambalo limenyooshwa vizuri na juu yake, zimesiwa mbegu zikiendelea kumwagiliwa maji asubuhi na jioni ili kuhakikisha zinaota na miche bora kupatikana.

Mimea ya aina tofauti tofauti imepandwa kwenye shamba ambalo udongo wake ni mwekundu, ukiashiria hauna rutuba ya kutosha na tayari mkulima ameyaweka mabomba ya maji, ili kuhakikisha zinapata unyevunyevu wa kutosha na hatimaye kuzaliana.

Shamba kubwa ambalo baada ya kulimwa, yamepigwa matuta yaliyonyooshwa vizuri, na juu yake mabomba ya maji ya mfumo wa kisasa yamewekwa, ili kuhakikisha mbegu zilizosiwa zinaota na kuwa na miche iliyo bora.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri na udongo wake uliojaa rutuba umesawazishwa na sasa mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yamewekwa ili kuhakikisha mavuno mengi yanapatikana.

Eneo dogo katika shamba kubwa limetengwa na kutengenezwa vizuri, ili kuweza kusiwa mbegu za aina tofauti tofauti na baadae miche ikishakomaa iweze kusambazwa kwenye shamba zima.

Shamba kubwa lililopo katika kijiji tayari mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umefika na maji yanaingia kwenye matuta makubwa yaliyopigwa na kupandwa zao la biashara aina ya mahindi.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea kwenye mistari iliyonyooka vizuri, na sasa mkulima ameyaweka mabomba ya kisasa ili aendelee kumwagilia na hatimaye mavuno yawe mengi.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kusawazishwa vizuri na baadae kupigwa matuta, ambayo ndani yake imepandwa mimea na sasa mkulima amefunga mabomba ya umwagiliaji wa kisasa ilikujihakikishia mavuno mengi.

Mboga za majani aina ya maboga, zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa na tayari mkulima ameweka mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kujihakikishia mavuno ya kutosha.

Eneo ambalo liko tambarare, huku kwa mbele ukiwa umesimama mlima mrefu na katikati imepita njia ya watembea kwa miguu wanaovuka na kuelekea ng'ambo ya pili.

Eneo ambalo limenyeshewa mvua nyingi mfululizo na sasa mimea yote imestawi kwa wingi ikiwa na kijani kibichi, na kuyafanya mazingira kuwa na muonekano unaovutia na wa kuweza kuleta watalii.

Maji yametuama katikati ya bonde huku kukiwa na makazi ya watu kando ambapo inaashiria maji hayo yanatunza vijidudu nakuzaliana ndani yake, na kuhatarisha afya ya wale wote wanaoishi ikiwa ni pamoja na magonjwa ya kuambukiza.

Eneo la ardhi ambalo limejaa mawe mengi makubwa ambayo ni ya asili zaidi. Ambapo watu wengi hutoka kwenye mataifa mbalimbali kuja kuyashangaa, kujipiga picha. Huku eneo lote likiwa limezingirwa na mawingu meupe na ya bluu na kufanya mazingira kuvutia.

Sehemu ambayo ina vilima vidogo na mwingine mrefu umesimama kwa mbele uoto wa asili ukiwa umejaa, yakiwemo majani maua na miti na vyote vina kijani kibichi.

Msitu mkubwa uliojaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na miti mingi iliyo na matawi na majani yaliyostawi, kutokana na mvua ambazo zinanyesha mara kwa mara.

Eneo la mashamba ambayo yapo tambarare yamejaa majani mengi na maua ya kondeni, huku kando yakiwa yamejengwa maghorofa na kufanya mazingira yote kuwa na muonekano unaovutia.

Eneo la ardhi ambalo liko tambarare, likiwa limejaa uwoto wa asili mwingi, pamoja na ukungu ambao umetanda kwenye anga, kutokana na baridi kali inayoendelea na kusababisha watu kukaa ndani.

Mfereji wenye majitaka yanayo tiririka umepita katikati ya ardhi, ambayo iko tambarare yakielekea nyanda za chini kwenye mabonde na kumwagilia mimea tofauti tofauti.

Eneo ambalo mashamba ni mengi, yamejaa majani mengi na miti michache, huku yakiendelea kukauka kila siku kutokana na ukosefu mkubwa wa mvua, na wanyama wanaopita kila wakati na kuyakanyaga.

Eneo lililopo kando ya bahari yenye maji mengi; yanayofurika mara kwa mara, yamekaa mawe mengi makubwa ambayo katikati yake ipo miamba inayotunza viumbe hai kama vile nyoka na vyura.

Eneo la nchi ambalo lipo tambarare, limejaa uoto wa asili ikiwa ni pamoja na ukungu umetanda kwenye anga na kusababisha hali ya hewa kuwa ya baridi kali sana.

Mlima umesimama katikati, umejaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti, na kutoka na mvua zilizotoka kunyesha mfululizo, kijani kibichi kimetanda na kufanya mandhari iwe nzuri na inayovutia.

Eneo la nje ambalo limejaa uoto wa asili na wote unarangi nzuri ya kijani kibichi huku mandhari ikiwa imechanizwa na wingu lenye rangi ya bluu, nyeupe na mazingira yote yanavutia.

Eneo la ardhi ambalo liko tambarare limejaa majani mengi, makavu na miiba, hivyo kuwafanya wapita njia kuwa makini na kuvaa viatu vigumu isivyoweza kutobolewa.

Msitu mdogo, ambao umejaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti, wote umestawi na kuwa na kijani kibichi, unaotokana na dimbwi la maji lililotuama katikati.

Eneo la ardhi ambalo limejaa vilima vidogovidogo kukiwa na kijani kibichi, kilichotapakaa kila mahali na kuyafanya mazingira yote yawe na mandhari nzuri na inayovutia.

Muonekano wa mazingira ya kando ya bahari yaliyojaa maji yenye mawimbi ya kasi, huku mawingu meupe na ya bluu ya kiongeza mandhari nzuri.

Sehemu ambayo imejaa miti mingi imejengewa vizuri na kutengenezwa kwa usafi wa hali ya juu na ndani yake, imewekwa maji maalumu ambayo yanawasaidia wale wote wanaofika kuogelea na kuyafurahia mazingira.

Nyuki wengi wamejaa juu ya chombo ambacho kinatumika kwa zoezi la uvunaji wa asali, ambapo wanaume shupavu wenye nguvu waliovalia mavazi maalumu wanaendelea na shughuli hii.

Ndani ya zizi ambalo limejengwa kwa kutumia malighafi za mbao, wanaendelea kula majani sehemu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuwekewa chakula pindi ambapo wanakaribia kufika jioni na kwenda kukamuliwa.

Kando ya barabara ya vumbi, msitu mkubwa uliojaa miti na majani mengi yanayotambaa, mbuzi wanaendelea kujipatia marisho yao ili inapofika wakati wa jioni waweze kutoa maziwa mengi kwa wafugaji.

Mwanaume jasiri ambaye amevalia mavazi yake maalumu, a kurenyia asali, anaendelea kuitoa kwa umakini na kuweka kwenye boksi alilokuja nalo ili baadaye kuusafisha mzinga na kuurejesha juu ya mti ili nyuki waingie.

Wanawake wawili ambao ni majirani wamemshika mbuzi ambaye wanamkagua, ili kuona endapo amepata ugonjwa wa ngozi na kwenda kununua dawa ambayo huichanganya na maji na kumuogesha.

Wanaume walio imara na wasio na uoga wowote, wamevalia mavazi yao maalumu pamoja na kofia, wakiendelea kuirina asali kwa kuitoa kwenye mizinga iliyojaa nyuki na baadaye kwenda kuichuja na kuuza.

Kuku wengi wa kienyeji wenye rangi moja, ambayo inamvutia kila mmoja anayewatazama, wanafugwa ndani ya banda ambapo wanaendelea kula chakula kilichowekwa kwenye chombo na kuning'inizwa katikati yao.

Ndege anayefugwa nyumbani aina ya kanga amesimama uwanjani baada ya kufunguliwa kutoka kwenye banda, huku akiwa na vifaranga wa wengi wadogo wadogo, akihakikisha anawalinda ili wasiweze kudhuliwa na wanyama wabaya.

Mwanaume mfugaji wa kuku, akiwapatia matunda aina ya tikitimaji, ambayo ndio yanayofanya waweze kutaga kwa wingi, kutotolewa na kuzaliana.

Kuku wengi na bata ambao wanafugwa wamefunguliwa kutoka ndani ya banda lao, ili waweze kupatiwa chakula na maji na baadae kutaga mayai mengi na kuzaliana kwa wingi.

Zizi kubwa ambalo wamejaa kuku wengi wa kienyeji, wakati ambao wamekua wakipewa chanjo, ili kuhakikisha hawapati magonjwa yanayo ambukiza mara kwa mara na kutaga mayai mengi kuzaliana kwa wingi pia.

Mfugaji wa kuku wa kienyeji amewafungulia nje ya banda lao asubuhi na mapema, ili kuhakikisha wanakula majani na wadudu na kujihakikishia wanataga mayai mengi na kuzaliana kwa wingi.

Bata wengi wanaofugwa nyumbani wenye rangi nyeupe na wengine nyeusi, wamefunguliwa ili kupatiwa chakula huku wakiwa wamezungushiwa uzio uliotengenezwa kwa wavu wa chuma ili kuhakikisha hawatoki nje na kuharibu mazao ya watu .

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, ambazo zinapendwa sana hasa maeneo ya mjini zikipikwa kwa kuchanganywa na kitoweo kama vile; nyama ya kuku au ya ng'ombe.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za nailoni, ndani yake zimehifadhiwa mbegu kwa ajili ya wakulima wote wenye mashamba makubwa na hata bustani za familia.

Ndani ya hema iliyojengwa na kuwezekwa vizuri, vimewekwa vitaru tofauti tofauti na katikati ikiwa imewekwa njia kwa ajili ya watembea kwa miguu wakati ambapo wanapalia, kuweka mbolea au kumwagilia.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, zimewekwa kwenye kifungashio, ambacho kimefungwa vizuri, ili kuhakikisha haziingizi hewa wala wadudu, na kuharibika kabla ya muda wa matumizi kuisha.

Mbegu za mimea zimehifadhiwa kwenye kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, na zinauzwa kwenye duka la pembejeo mbalimbali za kilimo.

Mbegu za mimea ambayo ni tofauti tofauti zimewekwa kwenye magunia madogo na juu yapo maelekezo rasmi, yanayomsaidia anayekwenda kuzisia awe na elimu ya kutosha na maarifa na baadaye kujipatia miche iliyo bora.

Kifungashio ambacho ndani yake zinatunzwa mbegu za mboga za majani huku kikiwa kimefungwa vizuri kwa ustadi na ubora, kuhakikisha wadudu hawaingii na kuziharibu.

Mbegu za mimea ya aina tofautitofauti zimepandwa kwenye vitalu vingi ambavyo vimepangiliwa vizuri na sasa miche yake imeota, ikisubiriwa iweze kukomaa vizuri na kuvunwa kupelekwa kwenye mashamba makubwa.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, zimewekwa kwenye kifungashio na kufungwa vizuri ili kuhakikisha zinamfikia mkulima zikiwa bado hazijaharibika.

Shamba kubwa ambalo limejaa udongo mzuri uliojaa rutuba. Mahindi yamepandwa yakiwa yamestawi vizuri na yapo kwenye hatua za awali kabisa. Uku wakulima wakiendelea kupalilia, kuweka mbolea, kumwagilia.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye viriba, vilivyojazwa udongo mpaka juu, na kutokana na umwagiliaji wa asubuhi na jioni, miche imeota na sasa inaendelea kustawi vizuri.

Zao la biashara aina ya mahindi limepandwa kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, yakutosha na mabomba kwa ajili ya umwagiliaji yamewekwa ili kuhakikisha yanastawi kwa wingi.

Mbegu za pilipili kali zimesiwa ndani ya vyombo vya plastiki vilivyojazwa udongo mpaka juu, na sasa miche yake imeota na inaendelea kustawi vizuri kutokana na mbolea iliyowekwa.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi zimewekwa kwenye kifungashio ili kuuzwa, ambazo zinapendwa sana maeneo ya mjini, zikichanganywa na kitoweo kama vile nyama ya kuku au samaki.

Shamba kubwa ambalo udongo wake ni mzuri na umejaa rutuba ya kutosha mboga za majani, zimepandwa pamoja na mabomba ya umwagiliaji ili kuhakikisha zinastawi kwa wingi.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zimewekwa kwenye kifungashio ambacho kimefungwa vizuri, ili kuhakikisha zinamfikia mkulima zikiwa bado ni imara na hazija poteza ubora wake.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa, na sasa zimeota miche ikiwa kwenye hatua za awali, huku mkulima akiendelea kuzihudumia kwa kumwagilia na kuweka mbolea mpaka zitakapokomaa.

Ndani ya hema ambayo imeezekwa na kufunikwa pande zote. Mbegu za mimea zimepandwa na tayari miche imeota ikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa.

Mbegu za nafaka mbalimbali kwa ajili ya chakula kama vile ulezi, maharage, njugu mawe zimewekwa kwenye mifuko mikubwa tayari kuwapimia wateja wote wanaofika.

Shamba kubwa ambalo udongo wake una utajiri mkubwa wa rutuba, tayari mabomba ya maji yamewekwa chini ili kumwagilia zao la biashara aina ya vitunguu maji.

Mbegu za maua tofauti tofauti zimewekwa kwenye vifungashio na kuwekwa dukani, ili kila ambaye anahitaji kununua na kwenda kupanda kupendezesha nyumba au bustani.

Mbegu za mimea zimepandwa mwenye shamba kubwa ambalo linalimwa na udongo wake kusawazishwa vizuri. Na tayari mkulima ameweka mabomba ya maji ili kuhakikisha mwisho wa siku anavuna kwa uwingi.

Ndani ya hema iliyo jengwa vizuri, zimepandwa mbegu za mimea tofautitofauti kwenye mistari iliyonyooka, vitalu vimestawi kwa wingi na miche inakaribia kukomaa na kuuziwa wenye mashamba makubwa.

Zao la biashara aina ya pilipili kali, zimepandwa kwenye ardhi ambayo ni kame na isiyokuwa na rutuba na tayari mabomba ya maji yamewekwa, ili kuhakikisha zinapata umwagiliaji mzuri.

Katika duka ambako zinapatikana bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kilimo zimo mbegu za matunda, ambazo zimewekwa kwenye kifungashio na kufungwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu ili kuhakikisha wadudu hawatoboi na kuziharibu.

Ndani ya duka ambamo zinapatikana bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kilimo, mbegu za maua tofauti tofauti zimewekwa kwa ajili ya wale wote ambao wanapenda kuzipendezesha nyumba zao kwa kuwa na bustani.

Shamba kubwa ambalo limepigwa mistari mirefu iliyonyooka na kuweka nafasi ya mtembea kwa miguu, ili aweze kupita na kuangalia kama wadudu wowote wanatafuna mazao na kwenda kununua dawa na kushughulika nao.

Mbegu ambazo zimepandwa kwenye shamba lililojaa utajiri mkubwa wa udongo wenye rutuba, zimeota kwa wingi na sasa miche yake inaendelea kustawi kwa kumwagiwa maji na kuwekewa mbolea.

Mbegu za maharage zimepandwa kwenye shamba kubwa ambalo halijapiga matuta, na mabomba ya maji tayari yamewekwa ili kuhakikisha mkulima anajipatia mazao mengi na kuweza kufaidika.

Wanaume watatu ambayo ni wa familia moja wanaojishughulisha na kilimo cha zao la biashara aina ya mahindi, sasa wanayaanika kwenye vichanja walivyovitengenezwa vya chuma ili kuhakikisha yanakauka vya kutosha.

Mbegu za mboga za majani zimewekwa kwenye kifungashio na kufungwa vizuri, ili kuhakikisha zinamfikia mkulima kwa wakati, kabla hazijafunguka na kuingiza hewa, itakayozifanya ziharibike kwa haraka.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zimewekwa kwenye mifuko na zinauzwa, kwa wale wote ambao hawawezi kununua zile ambazo ni maalumu, zinazopatikana katika maduka makubwa ya pembejeo za kilimo.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za karatasi ambazo zinapatikana kutokana na ufugaji wa misitu na miti. Ndani yake zimehifadhiwa mbegu za mazao.

Kifungashio mabacho ndani yake zimehifadhiwa mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, ambazo zinapendwa sana hasa maeneo ya vijijini zikichanganywa na kitoweo aina ya kitimoto.

Kitalu ambacho kimetengenezwa kwa mtindo wa kisasa kwa kutumia malighafi za chuma na kuwekwa udongo ndani yake, tayari mimea imepandwa na miche inaendelea kustawi kwa wingi.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za nailoni, huku mteja akiwa amekishika chenye mbegu za mboga, ili kwenda kuzisia na hatimae kuipata miche iliyo bora na kuhamishia kwenye shamba kubwa.

Nafaka za chakula za aina tofauti tofauti, ambazo wakulima wanapimiwa kwa kutumia kifaa cha kikombe, na wao huenda kuzichambua zilizo bora zaidi na kuzitumia kwenye kilimo.

Nafaka mbalimbali zinauzwa dukani, ambazo hupimwa kwa kutumia mizani na wakulima kwenda kuzichambua ili kujipatia zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya mbegu za msimu unaofata wa kilimo.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na baadae kupigwa matuta kwenye mistari iliyo nyooka, mboga zimepandwa na tayari mkulima ameyaweka mabomba ya kisasa ya umwagiliaji.

Kijana wa kiume ambaye ni mpenzi wa wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa, akiwa amemshika mmoja wao na kuizungusha kamba iliyowekwa shingoni ili kuhakikisha haimbani na kumletea madhara yoyote.

Msanifu na mtengenezaji wa samani kwa kutumia mbao , amekijenga vizuri kibanda maalumu kwa ajili ya ufugaji wa mbwa. Ikiwa amekiezeka kwa paa la kisasa, na kuacha dirisha dogo la kumsaidia kupata hewa na mwanga.

Katika chumba ambachi kinachoshughulika na maswala ya mifugo, Mbwa amewekwa juu ya meza huku daktari akiendelea kumchunguza kwa umakini ili kujua changamoto aliyonayo na kumpatia matibabu.

Wanaume wawili ambao ni majirani wanaoishi kwenye mtaa mmoja, wamekutana wakiendelea kusimuliana mambo mbalimbali yanayotokea, na mbwa ambaye ametoka kulinda usiku kucha, amesimama mbele yao akiwatazama.

Mbwa anayefugwa nyumbani, wakati wa asubuhi amefunguliwa ili aweze kutoka ndani ya banda analoishi, lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao na hatimaye akajipatie chakula.

Banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao na vyuma tayari mbwa wanafugwa ndani yake, na wakati huu wamejilaza kwa utulivu baada ya kupatiwa chakula cha asubuhi.

Mbwa anayetunzwa na kufungwa nyumbani, wakati wa mchana amepumzika kwenye banda liliofungwa, wakati wa usiku anafunguliwa na kwenda kuhakikisha nyumba inalindwa na kuwa na mazingira ya utulivu.

Banda la kufugia mbwa, ambalo limetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, wakati wa mchana wawili wamelala kwa kijipumzisha kabla ya usiku kuingia na kuanza malindo.

Banda ambalo limesanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, limewekwa kando ya nje kwa ajili ya mbwa, ili wakati wa mchana aweze kujipumzisha, kabla ya kufunguliwa usiku na kwenda kulinda.

Wataalamu wa afya wanaojihusisha na mifugo wanatembea nyumba moja baada ya nyingine, ili kuwapatia chanjo wale wote wanaofugwa nyumbani, kama vile mbwa, ili kuhakikisha wanawakinga na ugonjwa mbaya wa ukichaa.

Ndani ya mbuga za wanyama wamesimama imara twiga watatu wenye rangi moja inayofanana, na kuzinyoosha shingo zao kuwaelekea watalii waliotoka mataifa mbalimbali ili kuja kuwatazama na kuwapiga picha.

Ndege pori mwenye rangi nzuri ya njano midomoni na miguuni, na mbawa ambazo ni nyeupe na nyeusi, amesimama imara juu ya nyaya mbili za umeme zilizopita na kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii.

Uwanja ambao umejaa vumbi jekundu, wanyamapori aina ya Tembo wananyweshwa maziwa wakati ambao wamezingirwa na watalii kutoka mataifa mbalimbali waliokuja kuwatazama.

Ndege wa porini amesimama imara katika kilele cha mti usio kuwa na majani, akitazama huku na kule, ili kuona ni wapi anaweza kuruka na kwenda kujipatia chakula.

Ndani ya mbuga za wanyama, anapita mtoto wa dubu akitembea taratibu, wakati ambao watalii wengi kutoka mataifa mbalimbali wanamshangaa wakimshika na kumpiga picha.

Ndege wa porini, amesimama kwenye tawi la mti ambalo limekauka, akitazama huku na kule ili kuona ni wapi anaweza kupaa na kwenda kujipatia malisho kabla giza halijaingia.

Ndani ya hifadhi ya wanyama mmoja wapo aina ya twiga wakiwa wanatembea tembea huku mwanaume akiwa amemshika shingo yake wakati akiwa anawaelezea watalii waliofika ili waweze kumwelewa wakati wakiendelea kumpiga picha.

Ndege pori ambae ni mrefu na mwenye kucha kali kwenye miguu yake, anazozitumia kupambana na nyoka mdogo ili kuhakikisha anamthuru na asiweze kumletea yeye mwenyewe madhara.

Wanyama pori ambao wanavuka katikati ya mto wenye maji yenye kina cha kati, ili kuelekea ng'ambo ya pili kujitafutia malisho na baadae kurejea tena.

Mnyama aina ya mamba ambaye asili yake anaishi ndani ya maji hasa ya kwenye mto, akiwa anaelea baada ya kupigwa na kuathirika hivyo anashindwa kuendelea kuishi.

Ndege pori amesimama mwishoni mwa tawi la mti ambalo limekauka wakati, ambapo anajipumzisha wakati wa mchana kabla ya kuondoka na kwenda kujitafuta tena malisho, jua likiwa limepungua makali.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa na watoto wao, kando ya msitu unaopatikana kwenye mbuga ya wanyama wamesimama wakiwa na watoto wao kando ya msitu unaopatikana kwenye mbuga za wanyama wamesimama wakati ambapo watalii kutoka mataifa mbalimbali wanapita kuwatazama na kuwapiga picha.